Rundo kubwa la ndizi mbichi yenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimerundikana chini zinaonekana zimetoka shambani hivi karibuni na ziko tayari kuuzwa au kusafishwa.

Mtu anayeshika ndizi iliyomenywa, ndizi hiyo ina na rangi ya njano isiyokolea karibu nyeupe na inaonekana kuwa na umbo la kawaida la ndizi.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikininginia kutoka kwenye mti wa ndizi, majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi yaonekana pande zote za rundo hilo.

Mwanamke ambaye ni mwanasayansi wa maabara akiwa amevaa kanzu nyeupe ya maabara, na kofia nyeupe ya nywele anashikilia kipimo cha gilasi, chenye kiowevu cheupe kinachofanana na maziwa.

Shamba kubwa la migomba ambayo imepangiliwa kwa safu ndefu na kila mti una majani mapana ya kijani kibichi, mingi ya migomba ina mikungu ya ndizi ambazo bado hazijaiva, na zina rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke wa kiafrika akiwa amepiga magoti shambani, au bustani ya migomba, akifanya kazi ya kuandaa migomba. Mwanamke huyu ambaye anaonekana kuwa mrefu, amevalia vazi la kawaida ya rangi ya kahawia.

Mandhari ya usafirishaji wa maziwa kwa kutumia pikipiki, jambo la kawaida katika maeneo mengi hasaa vijijini na vitongoji, kulia mbele kuna mitungi mikubwa ya chuma.

Mtu akikamua ng'ombe. Mtu huyo amevaa shati la rangi ya chungwa na kijani na sketi yenye milia ya rangi mbalimbali. Ameketi chini akiwa ameinama kukamua ng'ombe.

Shughuli za kukusanya maziwa katika eneo la mashambani. Kuna lorri kubwa lenye tanki la chuma la kusafirisha maziwa lililoegeshwa kwenye barabara ya udongo. Upande wa mbele ya lorri juu ya kioo cha upepo kuna maandishi Mount Kenya milk .

Bustani ya migomba. Katika sehemu ya mbele, kuna shina la migomba na miche michanga ya migomba, ikichipuka chini yake. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna baadhi ya plastiki au matandazo ya udongo, yaliyoandikwa chini ya migomba.

Mwanamke akifanya kazi katika mazingira ya usindikizaji au uhifadhi wa maziwa. Amevaa kofia ya rangi nyeupe na amevaa koti refu la buluu.

Mwanamke wa Kiafrika, akiwa amesimama katikati ya kiasi kikubwa cha ndizi changa zenye rangi ya kijani kibichi. Zikiwa zimerundikana chini na zingine zikiwa zimewekwa kwenye masanduku.

Bakuli kubwa la kioo lililojaa kiowevu jeupe chenye vipande vidogo vya rangi nyeupe vilivyoelea, kiowevu hicho kinaonekana kama maziwa ya mtindi au jipini.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia ndizi chache za kijani zilizomenywa , iko katika mchakato ya kumenywa. Ndizi hizo zinaonekana kuwa ndizi mbichi ambazo bado hazijaiva.

Mwanaume akikamua ng'ombe ndani ya zizi. Mwanaume huyo amevaa suti ya kazi ya kijani kibichi na buti nyeusi na amekaa chini karibu na zizi la ng'ombe. Anatumia mikono yake kukamua maziwa.

Aina ya chipini laini lililotengenezwa nyumbani. Chipini hilo lipo ndani ya kichunjio chenye matundu madogo kilichowekwa kwenye chombo cha kichani. Kichipini linaonekana kuwa jeupe.

Mkono ya mtu uliovaa sana sehemu ya mkono ya mkono wa shati la bulu ukishikilia majani ya mmea wa mahindi, majani ya mahindi yanaonekana kuwa ya kijani kibichi lakini baadhi yake yana mashimo.

Watu wawili wakiwa wanashugulika na maji nje ya jengo, jambo linaloashiria shuguli za kawaida za nyumbani labda kuhifadhi au kusambaza maji, mtu ambaye ni mwanamke amevalia nguo ya rangi la waridi.

Kikapu cha asili kilichofumwa labda kutokana na nyusi za miti au miazi kikibeba kitu cheupe kinachoonekana kama unga, chipini au bidhaa nyingine ya chakila. Kikapu hicho kina u bo la duara.

Kundi la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikininginia kutoka kwenye mti wa ndizi. Ziko karibu kukomaa na baadhi yao zina alama ndogo za kahawia kwenye ngozi zikionyesha mchakato wa kukomaa.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikininginia kutoka kwenye mti wa ndizi, zimekuwa bado hazijaiva na zimeganda vizuri, Mti wa ndizi una shina nene na majani makubwa.

Kundi la wanawake katika mazingira ya kijijini wakiwa wamekusanyika nje ya jengo la udongo. Wanaonekana wakiandaa au kugawana chakula. Kuna bakuli kadhaa za kitamaduni.

Soko la wazi au eneo la biashara ya matunda ambapo kipaumbele kimepewa matunda ya ndizi. Kuna mirundo mikubwa ya ndizi za aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwenye meza. Ndizi hizo zinaonekana kuwa zimekomaa.

Shamba la migomba ambalo linaonekana kuwa shamba la ndizi, kuna safu ndefu za migomba ndogo na mikubwa ikionyesha kuwa, shamba linawezakuwa katika hatua mbalimbali za ukuaji, majani ya migomba ni makubwa.

Mtu akikamua ng'ombe. Mtu huyo amevaa kofia nyekundu, na nguo nyeusi na ameketi chini karibu na titi la ng'ombe. Kuna ndoo nyeupe chini ya titi la ng'ombe, ambayo inaonekana kuwa na maziwa.

Mwanaume anayeonekana kuwa mfanyi biashara akishika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani anatabasamu kubwa usoni akionyesha furaha au kuridhika. Chini yake kuna chugu kingine kikubwa cha ndizi mbichi.

Ndama wawili wa rangi ya kahawia wakiwa ndani ya lango au njia maalum ya kuongezea wanyama, uwezekano mkubwa katika shamba la mifugo au kituo cha kudhabiti wanyama, kuna ndama wawili.

Kundi la migomba yenye majani marefu mapana na ya kijani kibichi, baadhi ya majani ya chini yanaonekana akuanza kukauka na kuwa na rangi ya kahawia, migomba imesimama wima na nyuma yake kuna miti mingine.

KImea cha mahindi kilichoshambuliwa na ugonjwa, au wadudu. Kikiwa bado kimeunganishwa kwenye mmea wa mahindi. Sehemu kubwa ya kimea hicho imeharibika vibaya.

Mandhari ya shamba la kilimo likionyesha mchanganyiko wa mazao, chini mbele kuna ardhi yenye udongo wa rangi ya kahawia nyekundu, ambayo imeandikwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Shamba la migomba iliyotoa ndizi changa bado hazijapefuka, zenye rangi ya kijani kibichi zimeunganishwa katika mashada marefu yanayoninginia kutoka kwenye magomba.

Rundo kubwa la nyasi iliyokauka labda likiwa limetayarishwa kwa ajiri ya malisho ya wanyama au matumizi mengine ya kilimo. Rundo hilo ni kubwa na lina umbo la kilimo.

Mwanamke akifanya kazi. Amevalia fulana nyeusi na suruali nyeusi na anaonekana akichuchumaa katikati ya mimea. Anatabasamu pana usoni mwake, akionyesha furaha.

Ngombe wawili wakiwa wamelala kwenye nyasi, ngombe mmoja wenye rangi ya kahawia yuko mbele kabisa, amelala ubavu wake na ana kengele shingoni, thesi zake za maziwa zinaonekana wazi.

Eneo la mashamba ambapo shughuli ya ukuzaji uuzaji wa maziwa hufanyika. Kuna wanaume wawili wakiwa wamesimama karibu na pikipiki iliyobeba fremu maalumu ya kubeba vyombo vya maziwa.

Idadi kubwa ya mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa rimerundikana kupangwa kwa safu ndefu chini. Kila mkungu unaonekana kuwa na ndizi nyingi. Mkungu hii imekatwa kutoka kwenye mti na bado ina shina.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia machine, ng'ombe huyu ambeye ni mweupe na madoa meusi amesimama katika eneo, lililo tengenezwa kwa ajili ya kukamua yenye kuta za saruji.

Mwanamke amesimama kwenye shamba ya migomba akionyesha mazingira ya kilimo. Mwanamke huyo amevaa fulana nyeusi na sketi ya rangi ya kahawiya nyepesi. Anaonekana akisimama katikati ya mimea ya ndizi.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi. Kuna miti halisi yenye majani makubwa na marefu pamoja na mimea mingine ming, mirefu inayoonekana kama nyasi au mazao. Kuna rundo la udongo wa rangi ya kahawia.

Kundi la watu wakiwa kwenye shamba la migomba. Katikati kuna mwanamke amevalia nguo za kitamaduni na kitambaa chekundu kichwani akishika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Mtoto mdogo amebebwa mgongoni mwake.

Sufuri iliyo jaa maji ya rangi ya kijani njano na vipande vyeupe vilivyo tanda ndani yake, inaonekana kama mchakato wa kutengeneza jipini ambapo maziwa yamegandika na kutenganisha yadhisi.

Mwanamke mwanasayansi akiwa kwa simu ndani ya mahabara. Amevalia mavazi maalumu ya maabara mbayo ni koti jeupe. Kofia ya kijani ya nywele, barakoa ya buluu, kinga ya mkono ya buluu.

Mkungu mkubwa wa ndizi zikiwa zimeiva na kuwa za rangi ya manjano angavu. Ndizi hizo zimeshikiliwa na mkono wa mtu na zinaonekana zikiwa zimefungwa kwenye shina la mti wa ndizi . Kuna ndizi mingi sana kwenye mkungu huu.

Mwanaume kijana amesimama karibu na mti wa migomba amevalia kofia ya basketball ya rangi nyeusi na fulana ya bluu ya mikono mifupi. Anaonekana akishika au akiguza mkungu wa ndizi ambazo zimeiva.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti wa ndizi, zimegawa katika mikono kadhaa na zimezungukwa na majani makubwa ya kijani ya mti wa ndizi.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe, wakila malisho kutoka kwenye mrundiko wa nyasi, uliowekwa ndani ya matairi mawili makubwa yaliyokatwa. Kuna ng'ombe watatu, mbele wakishughulika na nyasi na mwingine mmoja au wawili nyuma.

Ngombe mweusi ambaye anaonekana akiwa na hali mbaya kiafya, anaonekana kuwa amechoka na dhaifu huku mifupa yake ikionekana wazi chini ya ngozi hasa kwenye upavu na mgongo jambo linaloashiria upunguvu wa lishe.

Shughuli inayofanya na kikundi cha watu inaonekana kama mradi wa chakula au uzalishaji wa bidhaa za maziwa. Wanawake wakiwa wamevalia nguo nyeupe za kazi na barakoa za uso.